Gari jeusi jesu linaloonekana kuwa aina ya Hutchback au SUV ndogo likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Rimu za magurudumu yake zina muundo wa kipekee unaofanana na herufi au ishara ya dola.

Kiasi kikubwa cha noti za shilingi za Kenya zikiwa zimetandazwa juu ya meza ya rangi ya kahawia. Kuna noti za thamani tofauti zikiwemo noti za elfu moja, mia tano na shilingi mia mbili. Noti za elfu moja zimewekwa kama feni katikati huku noti za mia tano, mia mbili zikiwa zimetandazwa pembeni.

Duka au kituo cha huduma za Mpesa. Kama inavyoonekana kutoka mbali yenye milango miwili mikubwa ya rangi ya kijani iliyoandikwa kwa herufi kubwa. Namba za simu za huduma zimeandikwa kwenye moja ya milango.

Soko la matunda na mboga lililojaa shughuli. Kuna aina nyingi za matunda kama maembe, machungwa, ndizi zilizoning`inzwa juu na parachichi zilizopangwa kwa uangalifu kwenye meza. Watu kadhaa wanaonekana wakihudumia wateja au wakipanga bidhaa.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika noti nyingi za shilingi elfu moja za Kenya noti hizi zimetandazwa kama peni zikionyesha upande wa picha ya rais Mzee Jomo Kenyatta na jina la Kenya kando yake kuna sehemu ya kibodi ya kompyuta au kifaa kingine ya kielektroniki ingawa hakionekani vizuri.

Jumba la matikiti maji makubwa ywnyw rangi ya kijani na misitari mwepesi ,matikiti haya yamewekwa pamoja ,moja linaonekana kuwa na kobo au mpasuko mdogo ,nyuma kuna matunda mengine machache kama machungwa na maembe yaliyoonekana kwa mbali.

Duka la mboga na matunda lililoko kando ya barabara, likionyesha aina mbalimbali za mazao mapya. Kuna ndizi zilizoningwa juu na kwenye meza kuna nyanya, pilipili hoho, machungwa, viazi, mahindi mabichi na karoti zilizowekwa kwenye mifuko.

Kura ya maegesho ya magari yaliyotumika ,inaonekana kama duka la kuuza magari. Kuna magari mengi yaliyopangwa kwa safu na mengine yakiwa yameegeshwa kwenye ghorofa ya juu. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na magari.

Watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja, wakiwa ndani ya chumba cha kuonyesha magari. Mwanaume aliyevalia suti ya samawati na tai anaonekana kama muuzaji, akimwonyesha kitu kwenye kompyuta, kibao mwanaume mwingine na mwanamke.

Rundo la matairi mengi ya gari. Yakiwa yamepangwa kwa ustadi na kuonyesha ruwaza na muundo wa kuta zake. Baadhi ya matairi yana mistari ya rangi ya kijani na nyeupe.

Gari kubwa aina ya SUV nyeusi likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Gari linaonekana jipya na linang'aa na lina rimu za fedha zenye muundo wa kipekee. Upande wa nyuma wa gari unaonekana wazi ukionyesha taa zake nyekundu za nyuma na bumber yenye chrome .

Gari la kifahari la zamani likiwa limeegeshwa kwenye barabara yenye mawe. Gari hilo lina rangi ya kijivu isiyo kolea na sehemu za nyeusi na magurudumu yake ina spoki za mbao.

Soko la ndani au duka la ufundi wa mikono lililojaa bidhaa za kitamaduni . Upande wa kulia kuna mkusanyiko mkubwa wa shanga za rangi mbalimbali na mikufu iliyoning'inia kwenye reki za mbao . Upande wa kushoto kuna mifuko iliyofumwa na vitu vingine vya ufundi.

Bidhaa mbalimbali za mizizi zikipangwa na kuuzwa sokoni. Kuna viazi vikuu kwenye vikapu vya nyuzi, viazi vitamu vya zambarau na viazi mviringo kwenye ndoo za rangi mbalimbali, kama vile nyeupe, nyekundu, manjano.

Soko lenye shughuli nyingi lililojaa watu na bidhaa. Kuna makundi ya watu wengi baadhi yao wakiwa wamejifunika na miavuli mindogo ya rangi mbalimbali. Bidhaa nyingi ikiwemo nyanya zimepangwa kwenye masanduku ya mbao na vikapu.

Wanaume wawili wakiwa wamekaa nje ya Duka dogo au kioski la huduma za simu. Duka hilo lina matangazo ya huduma za Airtel Money na Mpesa, zote zikiwa ni huduma maarufu ya kuhamisha pesa kupitia simu nchini Kenya.

Soko kubwa lenye watu wengi sana, wakijishughulisha na shughuli za kibiashara na ununuzi. Watu wamekusanyika katika eneo wazi lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa chini huku Wengine wamebeba mizigo.

Safu ya magari yaliyokuwa yameegeshwa yakiwa yamepangwa mstari mrefu. Sehemu za nyuma za magari hayo zinaonekana wazi zikionyesha rangi tofauti kama vile nyeupe, kijivu, nyekundu na samawati.

Mkono wa mtu ukiwa umelalia noti za pesa zinazoonekana kuwa shillingi za Kenya kwenye meza pia kuna rundo la sarafu zilizopangwa pembeni. Inaashiria shughuli ya kuhesabu au kupokea pesa.

Soko la matunda na mboga. Likiwa limejaa aina mbalimbali za mazao yaliyopangwa kwa mstari. Kuna rundo la matikitimaji, mananasi, machungwa, mapera, maparachichi na ndizi zilizo ning'inia juu.

Mwanamke amesimama karibu na mashine mbili za kuuza bidhaa kyotomatiki ndani ya duka. Mashine ya kuliani mashine ya kuuza maziwa, ikiwa na maandishi na picha za ng'ombe na chupa za maziwa. Mashine nyingine yenye rangi ya njano na nyekundu inaonekana kuuza bidhaa za saladi.

Maonyesho ya magari ya kifahari au chumba cha maegesho chenye magri mengi ya kisasa, magari mbali mbali yanaonekana ikiwemo Subaru, Audi nyeusi na Mercedes-Benz nyeusi yakiwa yamepangwa vizuri chini ya mwanga mkali wa taa za dari.

Soko la nguo lililojaa watu na bidhaa. Kuna rundo la nguo zilizotandikwa chini au kwenye meza upande wa kushoto, huku nguo zingine zikining'inia juu. Watu wanaonekana wakitembea kwenye njia nyembamba katikati ya vibanda au maduka.

Gari la aina ya pickup Toyota Hilux likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti mirefu ya conference nyuma. Gari hilo lina rangi ya kijivu samawati iliyokolea na limepakwa rangi nyeusi chini ya milango na limefungwa chuma cha kuteleza pembeni.

Kumbi ya maonyesho ya magari ya kifahari. Magari kadhaa ya kisasa na ya rangi tofauti yameegeshwa ndani, ikiwemo gari la kijivu, jingine la samawati na jingine la kijani kibichi, na rangi ya chungwa.

Soko lenye shughuli nyingi, labda soko la wazi. Kuna watu wengi wakiuza na kununua bidhaa mbalimbali hasa matunda na mboga. Chini kuna matope na maji yaliyotuama ikionyesha labda ilinyesha mvua hivi karibuni au eneo hilo halina miundombinu mizuri ya mifereji ya maji.

Mkusanyiko mkubwa wa vikapu vilivyosokotwa kwa mikono, vingi vikiwa na rangi na ruwaza tofauti, kuashiria ufundi na utamaduni, vikapu vingine ni vya rangi moja na vingine vina michanganyiko ya rangi kama nyekundu, samawati, manjano, kijani na nyeupe.

Gari la kifahari la rangi ya fedha au samawati hafifu likiwa limeegesha kwenye eneo lenye nyasi. Gari lina vioo vilivyotiwa giza na rimu zenye muundo wa nyota. Nyuma ya gari hilo kuna magari mengine yaliyoegeshwa na kwa mbali kuna miti mingi mirefu.

Safu ya magari manne yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi ,mbele kabisa kuna gari la samawati ,likifuatwa na la rangi ya hudhurungi na nyuma yake kuna magari mawili meupe. Magari yote yanaonekana kuwa ya kisasa ya yapo katika mazingira ya wazi yenye miti mirefu nyuma.

Safu ndefu ya magari mapya yaliyoegeshwa nje chini ya anga la samawati lenye mawingu, magari haya yana rangi tofauti ikiwemo nyeusi, nyeupe, na fedha na yanaonekana kuwa SUV au magari ya familia.

Mkono wa mtu ukiwa umeshikilia noti tatu za shilingi elfu moja za Kenya, zikionyesha jumla ya shilingi elfu tatu. Karibu na noti hizo, kuna simu ya mkononi ya zamani ikionyesha ujumbe unao husiana namwamala wa kifedha labda Mpesa au huduma nyingine ya simu.

Mkono wa mwanamke ukipeana funguo za gari kwa mkono wa mwanamme. Mwanamke amevalia koti jeusi lenye milia na ana kucha za rangi nyekundu. Mwanamme amevalia suti jeusi na shati nyeupe.

Ndizi mbichi zilizopangwa kwa wima ndani ya ndoo mbili au vyombo vikiwa vimetoka kwenye shina lake. Nyuma kuna meza iliyojaa mboga na matunda mengine kama vile viazi vitamu, viazi vikuu na vitunguu maji kuashiria kuwa ni duka la mboga au soko.

Baiskeli iliyoegeeshwa Kando ya duka lenye milango ya samawati na kijani. Kuna mtu amesimama mlangoni mwa Duka na mwingine ameketi karibu na pikipiki upande wa kulia . Eneo hilo linaonekana kuwa mtaa wenye ardhi isiyo Sawa.

Soko la wazi lililojaa watu na bidhaa hususan mirundo mikubwa ya kabichi, eneno la chini la picha inaonyesha barabara chafu iliyojaa takataka, majani ya kabichi iliyotapakaa na uchafu mwingine.

Mkusanyiko mkubwa wa shanga na mapambo ya rangi mbalimbali, yaliyotengenezwa kwa shanga ndogo ndogo. Kuna mikufu, bangili na vitu vingine vinavyo ning'inia, vikiwa vimepangwa kwa wingi. Pengine katika soko la ufundi au duka la zawadi.

Soko la viatu lenye shughuli nyingi viatu vingi vya aina na rangi tofauti vimepangwa kwenye meza ndefu baadhi vikiwa kwa masanduku . Kuna buti za rangi ya kahawia , viatu virefu vyeuppe na vingine vya michezo.

Basi dogo jeupe la aina ya Toyota likiwa limeegeshwa chini ya jengo lenye muundo wa kisasa na paa kubwa lililopinda. Jengo hilo lina kuta yenye michoro ya rangi na kuna sehemu ya taka iliyopangwa vizuri karibu na basi.

Eneo la soko au mahali pa usambazaji wa bidhaa ambapo kuna rundo kubwa la vitunguu vyeusi vilivyofungashwa kwenye mifuko ya wavu mifuko hii imerundikana chini na pia imepakiwa kwenye lori kubwa lenye rangi ya kijani.

Duka la maziwa, lenye jina Mt Kenya milk depot ,kwenye bango. Kuna watu kadhaa mbele ya duka, mmoja amekaa kwenye ngazi, akitumia simu na wengine wawili wamesimama mlangoni. Chini, kulia kuna pakiti ya maziwa iliyoanguka chini.

Soko la wazi au kibanda cha kuuza matunda na mboga. Kuna mazao mbalimbali yamepangwa kwenye meza ikiwemo mahindi mabichi, matikiti maji na matunda mengine. Juu mananasi kadhaa yamening'izwa kutoka kwenye paa la kibanda.

Mikono ya mtu ikishughulikia noti za pesa ndani ya drawer ya fedha. Noti zinazo onekana wazi zaidi ni noti za shilingi elfu moja za Kenya, zikionyesha kuwa shughuli inahusu fedha ya Kenya.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo bidhaa mbalimbali za kilimo zimewekwa chini au kwenye viti kwa ajili ya kuuza. Kuna rundo kubwa la nyama nyekundu, limau za kijani na jano, matunda mengine yanayofanana na maembe au papai na mboga zingine.

Mikono miwili ikishika kiasi kikubwa cha noti za shilingi elfu moja za Kenya. Noti hizo zimepangwa kwa umbo la feni na zinaonekana kuwa mpya. Picha inaashiria pesa taslimu nyingi.

Trela ya kubeba magari ikiwa imebeba magari kadhaa. Magari yaliyobebwa ni meusi na trela yenyewe ni ya rangi ya samawati . Inaonekana kama trela hii inatumika kusafirisha magari kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Gari la kisasa linaonekana kuwa sedan ya rangi samawati iliyokolea au kijivu likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, nyuma ya gari kuna miti mirefu.

Gari la aina ya Pickup Toyota Hilux likiwa limeegeshwa kwenye eno lenye nyasi na miti mirefu nyuma yake, gari hilo lina rangi ya kijani iliyokolea au samawati iliyokolea na lina muundo wa milango mingi.

Rundo ya ndizi za aina mbali mbali, zikiwa zimetandazwa juu ya kitambaa au gunia ya rangi l a kijivu. Baadhi ya ndizi za ndizi zina rangi ya kijani kibichi na nyingine zimeiva na kuwa ya rangi njano kabisa. Simepangwa katika mafungu zikiashiria zinauzwa sokani au dukani.

Magari kadhaa yaliyopakiwa kwenye eneo lenye nyasi likiwa na miti kwa nyuma ,gari jeusi ndogo linaonekana kuwa hachi baki liko mbele kabisa ,kwa mbali kuna magari mengine yakiwemo pickup na zetani na kundi la watu pia linaonekana kwa mbali.

Duka dogo au kibanda kinachotoa huduma za M pesa, kama inavyoonekana kwenye mlango mrefu wa kijani wenye nembo kubwa ya M pesa. Mlango huo una namba ya wakala na namba ya duka.

Roli kubwa la kusafirisha magari, likiwa limebeba magari kadhaa, kwenye staha zaje mbili, roli hili linaonekana likisafiri kwenye barabara kuu yenye alama za barabara wazi, mbali kidogo nyuma, magari mengine ikiwemo vani yanaonekana ikifuatilia.

Eneo kubwa lililojaa magari mengi mapya yaliyopangwa kwa safu ndefu na nadhifu . Magari haya yana rangi tofauti tofauti kama nyeupe , nyeusi , kijivu , nyekundu na samawati . Inaonekana kama yamepakiwa kwenye eneo la kuhifadhia magari ya kawaida bandarini au uwanja mkubwa wa maonyesho kabla ya kusambazwa au kuuzwa.

Duka dogo lenye milango ya chuma ya rangi ya kijani iliyofunguliwa milango hio imepambwa kwa michoro ya Mpesa na alama za safaricom pamoja na maandishi kama bamba hapa ndani ya duka kuna rafu za kuonyesha bidhaa na taa.

Duka la viatu lililopangwa nje, labda kwenye soko au barabara yenye shughuli. Ukuta wa duka Una rangi ya sambarau iliyokolea na kuna maandishi meupe yaliyosomeka " darling na find your beautiful .

Safu ndefu ya magari yaliyopangwa labda kwenye eneo la kuuzia magari au maegesho . Magari yaliyo mbele yanaonekana kuwa mepesi hasa rangi ya fedha na nyeupe huku yale yaliyoko nyuma yakionekana kuwa na rangi tofauti.

Duka la mpesa. Ni jina maarufu ya kutuma na kupokea pesa kwa njia ya simu kama inavyo onyeshwa na nembo kubwa kwenye mlango wa kijani. Duka hili linaonekana kuwa dogo. Likiwa na fremu za chuma na paa la bati na lipo kando ya barabara isiyopakiwa.

Gari jeupe la michezo labda Toyota. Likiwa nimeegeshwa mbele ya mlango wa huduma wa gereji. Juu ya mlango ya kioo kuna bango kubwa lililoandikwa service . Kwenye milango ya kioo kuna maandishi ya samawati yanayosomeka. Gari lina rimu nyeusi na linaonekana kuwa na marekebisho ya chini.

Baiskeli iliyoegeshwa mbele ya duka huku mkono wa mtu ukionekana ukishikilia sehemu ya nyuma ya baiskeli. Nyuma ya baiskeli kuna duka lenye bango kubwa la kijani lililoandikwa M pesa kwa wima.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ikishikiliwa mkononi noti hiyo ina rangi ya kahawia na pinki na ina picha ya jengo kubwa au mandhari ya jiji upande wake namba elfu moja imeandikwa kwa uwazi juu kulia na chini kushoto.

Tangazo la bima kutoka madison general insurance inaonesha mwanamke akitabasamu akiwa amevaa mkanda wa kusaidia shingo na mkono wa samawati kuashiria kuwa amepata jeraha.

Soko la wazi likiwa na wafanyabiashara na wanunuzi. Kuna meza ndefu zilzojaa mboga za majani kama vile mchicha zikiuzwa. Waku kadhaa wanaonekana kuchagua au kuuza mboga hizo. Eneo la soko linaonekana kuwa na ardhi yenye unyevunyevu au chafu na kuna magari na vizimba vingine nyuma.

Duka la sanaa na ufundi wa Kiafrika, labda soko la wazi au duka la zawadi. Kuta na rafu zimejaa bidhaa mbalimbali, ikiwemo sanamu za mbao zilizochongwa, vinyago, ngoma na vitu vingine vya kitamaduni.

Ndani ya duka la nyama au bucha kuna vipande vikubwa vya nyama vilivyoninginia na vingine vikiwa vimetandazwa kwenye freji yenye kioo iliyo mbele ,watu kadhaa wanaonekana ndani yake wengine wakiwa wamevallia sare nyeupe wakionyesha kuwa wao ni wafanya biashara wa nyama.

Gurudumu la gari la kifahari labda Audi kutokana na nembo inayoonekana katikati ya rimu. Rimu ni ya rangi ya fedha iliyong'aa na ina muundo wa spokes nyingi tairi imeonekana sehemu yake na chini ni barabara iliyojengwa kwa vigae vya zege vilivyo na nyasi zilizoota kati yake.

Kiasi kikubwa cha magari mapya, yaliyoegeshwa kwa safu ndefu na nadhifu katika eneo kubwa la wazi, labda uwanja wa kuhifadhia magari au kiwanda cha magari. Magari haya yana rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, fedha na kahawia, na yanatoa hisia ya uzalishaji mkubwa.

Eneo kubwa lililojaa magari mengi yaliyoegezwa kwa mpangilio. Magari hayo yana rangi na miundo mbalimbali, ikiwemo nyeusi, nyekundu, na kijivu. Inaonekana kuwa eneo la maegesho ya magari makubwa, labda karakana ya kuuza magari au uwanja wa magari yaliyotengenezwa tayari kusafirishwa.

Maonyesho makubwa ya magari ndani ya ukumbi mpana kuna magari mengi ya aina tofauti na rangi mbalimbali yamepangwa kwenye stendi huku watu wengi wakitembea na kuyakagua . Sakafu imetandikwa Kapeti nyekundu kwenye maeneo ya kutembea na taa nyingi za kisasa zimewekwa kwenye gari zikiangazia eneo lote.

Eneo la soko au duka la vifaa vya ufundi na mapambo. Kuna shanga na mikufu mingi iliyoning'inia ikiwa na rangi mbalimbali na stendi iliyojaa vikuku na pete chini. Mtu mmoja anaonekana akitembea katikati ya vibanda, akionyesha shughuli za kibiashara zinazoendelea.

Mikono miwili ikibadilisha noti za shilingi elfu moja za Kenya. Mkono mmoja unaonekana ukitoa noti nyingi zilizofungwa pamoja huku mkono mwingine ukiwa tayari kupokea au umeshapokea sehemu ya noti hizo.

Chumba kikubwa cha maonyesho ya magari chenye magari mengi yaliyopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuna magari ya aina na rangi tofauti baadhi yakiwa meupe, mekundu na samawati.

Rundo kubwa la matunda na mboga mbalimbali zilizopangwa kwa uangalifu katika siko au duka la mazao. Inaoyesha tofauti wa bidhaa kama vile nyanya nyekundu ,hoho za manjano na kijani , vitunguu, ndimu na mboga nyingine za kijani kibichi.

Sehemu ya nje ya mti au kibanda ,juu ya mlango kuna ishara yenye neno MPESA lililo andikwa ikionyesha kuwa ni wakala wa huduma za kifedha za MPESA . Milango ninya chuma na imepakwa rangi ya kijani kibichi.

Duka la wazi au soko la kuuza vitu vya ngozi vya kiafrika vilivyopambwa kwa shanga. Viatu vingi vimeningzwa kwenye kamba vikiwa vimepangwa kwa safu ndefu. Baadhi ya viatu viko juu ya meza iliyofunikwa kwa nguo nyeupe.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika noti za pesa za Kenya zilizopangwa kama feni. Noti zinazo onekana zaidi ni za elfu moja na mia tano, zikionyesha wingi wa fvedha.

Kundi la watu wakiwa nje kwenye eneo lenye nyasi na miti, likionekana kama bustani ama uwanja wazi. Kuna magari kadhaa yameegeshwa, ikiwemo gari la pickup la rangi ya fedha, lililoko upande wa kulia mbele.

Duka la maziwa liitwalo destiny dairies , duko lina mabati ya samawati na milango miwili ya kijani iliyofunguliwa. Juu ya duka kuna bango kubwa lenye jina ya duka, picha ya ngombe na ndoo ya maziwa.

Lory kubwa ya kubeba magari la rangi ya chungwa, ikiwa limebeba magari kadhaa kwenye matabaka mawili. Magari hayo yana rangi mbali mbali ikiwemo, nyeupe, nyekundu, nyeusi na kijani njano.

Safu ndefu ya magari ya kisasa mengi yakiwa na rangi nyeusi na nyeupe yameegheshwa kando ya barabara yenye lami inaonekana kuwa ni sehemu ya maonyesho ya magari au eneo la kuuza magari nyuma ya magari kuna majengo makubwa ya gorofa baadhi yao yakiwa na mabango ya matangazo.

Bidhaa za shambani zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa labda kwenye soko au duka la mboga, juu kuna ndoo kadhaa nyeupe zilizojazwa viazi, chini kuna safu ndefu za karoti baadhi ya pilipili hoho za kijani na matango.

Kiasi ya noti ya shilingi elfu moja ya kenya zikiwa zimetandazwa kama feni. Noti hizi zina rangi ya kijani na zimechapishwa kwa lugha ya kiingereza na kiswahili. Ni kielelezo cha fedha taslimu nchini kenya.

Kijana mdogo ameketi nje ya duka. Kichwa chake kimeinamia chini na kuonekana amelala au amechoka sana. Akiegemea kiti kidogo cha mbao. |Amevaa fulana ya kijani kibichi na suruali ya jines ya kijivu pamoja na viatu vya wazi vya rangi ya pinki.

Gari la kisasa la samawati likiwa limepakizwa kwenye gari la kubeba magari au trela maalum, gari hilo la kubeba magari lina rangi ya kijivu linaonekana kuwa na jukwaa tambarare na kubeba mzigo .

Watu watatu nyuma ya kaunta au maduka yanayo onekana kuwa wakala wa huduma za kifedha labda M-pesa kwa jinsi nembo inavyoonekana watu hawa wako nyuma wakiangalia mabango yenye orodha za huduma au bei zikiwa na maandishi.

Gari kubwa jeusi aina ya suv. Inayoonekana ikiwa imeegeshwa ndani ya chumba chenye mwanga mweupe. Kinachoashiria kuwa ni chumba cha maonyesho ya magari au show room .

Ndani ya kiwanda au karakana kubwa ambapo mabasi kadhaa yanatengenezwa, mbele kuna basi la rangi ya njano ambalo bado halijakamilika likionyesha sehemu ya injini fremu ya mbele.